Safu za nguzo za umeme zimejengwa juu ya kilima chenye mimea. Kilima kimefunikwa na nyasi kijani na maeneo yaliyolimwa yakionyesha matumizi ya ardhi. Anga lina mawingu meusi likionyesha hali ya hewa inayobadilika.

Kiambishi kikubwa cha viwanda kipo chini ya anga la buluu. Mabomba makubwa ya chuma yametanda kwote. Wafanyikazi kadhaa wanatembea. Wamevalia kofia ngumu na jaketi inayoakisi anga ya usalama. Majengo marefu yamesimama karibu.

Kando ya barabara yenye lami safi na mifereji ya maji. Kuna ukuta wa matofali unaofauatwa na miti mirefu. Ngazi ndefu ya chungwa imesimama wema karibu na mti na mtu mmoja amepanda juu yake akifanya kazi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya. Wafanyikazi kadhaa wamevaa nguo za usalama wakifanya kazi ardhini. Miundo mbinu hii ni muhimu kwa usambazaji wa umeme. Mandhari ya milima na miti inaonekana kwa mbali.

Barabara iliyojengwa karibu na mti mrefu wa simu inayoonyesha shughuli za kila siku. Kwenye nguzo ya simu, kuna mtu amepanda ngazi akifanya matengenezo ya nyaya. Magari machache yamepaki kando ya barabara, yakionyesha usafiri wa eneo hilo.

Uwanja mpana umezunguka kituo cha umeme. Miundo mbinu mwingine chuma imejengwa humu. Nyaya ndefu zimesambazwa mbali. Milima ya kijani ipo upeoni. Barabara ndogo inaelekea eneo. Hiki ni kituo cha kupoza umeme.

Nguzo nyingi za umeme zimetulia mbele. Zimepangwa kwa safu ndefu. Nyaya nene za umeme zimetanda angani. Ardhi imefunikwa na nyasi kijani. Milima mirefu imetawala nyuma. Hii ni njia ya kusafirisha umeme.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa, kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya. Jengo ndogo la rangi nyeupe na kijani limesimama pembeni likiwa na paa la rangi nyekundu. Barabara za mbao zimetengenezwa chini ,zikiunganisha sehemu mbalimbali za kituo.

Kiambo kikubwa chenye miundo mbinu ya viwanda kimesimama wazi. Mabomba makubwa ya chuma yanapitisha mvuke yakitoka kwenye mitambo mbali mbali. Moshi mnene unapaa kutoka kwenye bomba refu ukiosha shughuli inayoendelea.

Kiwanda kikubwa cha nishati kimesimama nje. Majengo marefu ya kijani yamejengwa imara. Mabomba mengi ya chuma yametanda kote. Moshi mweupe unateleza hewani. Milima mikubwa imezunguka eneo lote.

Nguzo kubwa ya umeme imetulia mbele. Ina chuma nyingi zilizounganishwa. Nyaya ndefu za umeme zimetanda angani. Mawingu meupe yametawala anga la buluu, hii ni muundo mbinu ya nishati. Huu ni mradi wa kuunganisha umeme.

Kituo cha kupooza umeme kimesimama nje. Miundo mingi ya chuma imetawala eneo lote. Transformer kubwa imewekwa katikati. Nyaya nyingi za umeme zimetanda kote. Jengo ndogo la bluu lipo karibu. Hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa nishati.

Kundi la swara wametawanyika kwenye nyasi ndefu, wakila majani chini ya mti mkubwa. Mti huu una matawi mengi yasiyokua na majani, yakijipinda na kutengeneza umbo la pekee. Swara hawa wana rangi ya kahawia dhahabu, na miguu mwembamba.

Nyati mwenye rangi ya kahawia anatulia kwenye nyasi ndefu akila. Pembe yake moja kubwa imejipinda mbele , ikionyesha nguvu yake. Mwili wake ni mkubwa na wenye mikunjo, ukionyesha uzito wake.

Mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa chini ya mti mkubwa wenye matawi mapana. Anakula matunda na vitu vingine vidogo vilivyopangwa mbele yake kwenye shuka. Nyuma yake sanduku la picnic limekaa kando likionyesha mandalizi ya burudani ya nje.

Mwanamke mchaga mwenye nywele ndefu nyeusi ameketi kwenye shuka ya rangi ya waridi na nyeupe akifurahia picnic msituni. Ameshikilia glasi ya divai na anaonekana akimshika mbwa mdogo anayeketi karibu naye.

Kikundi kubwa cha watoto kimekusanyika kwenye chumba, wakila chakula kutoka kwenye sahani ndogo. Baadhi yao wameketi chini, huku wengine wakiwa wamekaa juu ya benchi. Wote wamevalia nguo tofauti, zikionyesha utofauti wao.

Bomba la blue limewekwa chini, mikono miwili imevaa glavu nyeupe, kifaa cha chuma kinatumika kukaza. Karanga na boli zimeunganishwa vizuri, hii ni sehemu ya mfumo wa maji, kazi hii inahitaji usahihi.

Mandhari ya asili yamefafanua uzuri wake halisi. Ziwa limejaa maji safi yanayoakisi mawingu. Miti minene imesimama imara ufukueni mwake. Anga limepambwa kwa mawingu yanayoelea polepole.

Mashine kubwa ya kuchimba yenye rangi ya kijani na jina Sany upande wake inachimba udongo. Mfanyikazi mwenye kofia ngumu ya manjano amesimama mbele akitazama shughuli hiyo. Udongo mwingi umechimbwa na kuwekwa pembeni, ukitengeneza rundo kubwa.

Kundi la tai wamesmama karibu na ziwa, huku wengine wakitembea kwenye udongo, ziwa limezungukwa na nyasi ndefu, zikionyesha mandhari ya asili. Anga lina mawingu meupe likitua mwanga wa asili kwenye eneo lote. Hii ni taswira ya wanyamapori katika mazingira yao asili.

Chui amelala kimya kwenye majani na nyasi fupi. Manyoya yake nyenye madoa doa meusi na kahawia yanachanganyika na mazingira yake. Macho yake yanatazama mbele kwa umakini yakificha hisia zake. Mnyama huyu mkubwa anapumzika katikati ya pori akionyesha utulivu wa ajabu.

Watu wengi wao wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika chini ya makazi labda baada ya mafuriko. Nguo zimetundikwa kukauka zikidokeza kuwa wamehama makazi yao au wanajitayarisha kwa hali mbaya ya hewa.

Kifaru mmoja mwenye rangi ya kahawia anatamba kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Pembeni yake kuna miti mirefu yenye majani mabichi yanayotoa kivuli. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani ukiangazia udongo.

Watu wanajitahidi kusafisha taka kando ya mto. Mifuko mingi ya plastiki imetapakaa chini. Baadhi ya mifuko ni ya bluu na kijani. Mto mchafu umetiririka karibu. Watu wanajaribu kukusanya takataka hizo.

Mwanaume amesimama peke yake ndani ya korongo lenye miamba mirefu, maji machache yanatiririka chini, yakipita kando ya mawe na mimea, miti na mimea ya kijani kibichi inafunika pande zote za korongo ikiongeza, uzuri wa asili.

Ndege mweupe mwenye miguu nyekundu anasimama ndani ya maji. Mdomo wake mrefu mwekundu wenye ncha papa, unainama chini ukigusa maji. Manyoya yake meupe yanaangaza chini ya mwanga yakipata rangi ya dhahabu hafifu.

Kifaru mweusi mchanga amesimama kwenye nyasi kavu akitazama mbele. Nyuma yake mlinzi wa wanyama pori anatembea akiwa ameshika blanketi lenye milia. Kifaru huyu ana kifaa kidogo cha kufuatilia kilichowekwa kwenye mgongo wake.

Mwanamke anatabasamu akikaa kwenye bench .Amevaa nguo nyepesi za kiangazi. Begi jeusi limetulia karibu yake. Chupa ya maji imeekwa mezani. Mimea mingi ya kijani imetawala nyuma. Hii ni bustani tulivu.

Mwanaume amekaa kando wa mto wenye uchafu akiwa na chupa za maji karibu naye. Anaonekana akivuta kamba kutoka mtoni, labda akijaribu kuvuta kitu. Majengo yaliyoharibika yanaonekana nyuma yakionyesha hali mbaya ya mazingira.

Twiga mrefu mwenye madoa meusi na kahawia amesimama katikati ya mimea mirefu ya kijani. Shingo yake ndefu imenyooka juu ikiwa imeelekezwa upande wa kulia. Anga la buluu lenye mawingu meupe linaonekana juu ya miti mirefu kwa mbali.

Twiga watatu wametulia nje. Manyoya yao meusi ya kahawia yanaonekana wazi. Miti mirefu imetawala mandhari nyuma yao, udongo mwekundu umetapakaa chini. Wanyama hawa wanapakana katika hifadhi ya wanyama pori.

Swara mwenye pembe ndefu amesimama kwa fahari katikati ya nyasi. Gari la watalii likiwa na watu ndani linaonekana kwa mbali likiwa limetoa paa lake. Mandhari ya asili ya Savanah ina tanda nyuma ikiwa na miti na vilima.

Mamba wawili wamelala kwenye mawe na nyasi kavu wakipumzika. Mmoja ameelekeza kichwa chake mbele, akionyesha meno yake makali, mamba mwingine amepumzika kando yake akionyesha mgongo wake wenye magamba. Mazingira haya yanaashiria uwepo wa mamba hawa katika makazi yao asili.

Watu wawili wanafanya usafi ndani ya mto uliojaa taka. Mwanamke mmoja amesimama ndani ya kikapu kikubwa kichosokotwa, akinyooka kuelekea mbele. Mwingine ambaye anaonekana akiwa amefunikwa na takataka anashika kikapu kingine.

Wanaume kadhaa wanajitahidi kuondoka vifaa vilivyoharibiwa kutoka kwenye eneo lenye uharibifu. Mwanaume mmoja amevalia fulana nyeupe akitumia nguvu kuondoa vitu. Majengo yaliyoharibika yameonekana kwa nyuma, yakionyesha athari za janga.

Nyani anaangalia kupitia waya wa uzio, akionyesha uso wenye huzuni. Jicho lake linaaksi mawazo, likitazama mbali. Mkono wake umelala chini ya kidevu, kuashiria hali ya utulivu au kutafakari.

Ziwa tulivu linatawala eneo lote likitoa mandhari ya asili. Ndege mrefu mwenye mdomo mrefu amesimama katikati ya maji akitafuta chakula. Kivuli chake kunaonekana wazi kwenye uso wa maji kikiongeza uzuri wa mandhari.

Kundi kubwa la nyumbu wakivuka mto. Baadhi yao wameingia majini huku wengine wakiwa njiani kuteremka ufukweni. Vumbi na maji yananaruka kutokana na harakati zao za kasi. Kingo zaa mto zina udongo na mimea michache.

Watu wawili wanajitolea kusafisha mto. Mto mchafu umetiririka kando yao, majani mengi yametawala chini, miti mirefu imesimama nyuma, wamesimama karibu na taka nyingi. Hii ni shughuli ya kuhifadhi mazingira.

Jengo kubwa limebomolewa vibaya. Vifusi vingi vimetapakaa chini. Mto mchafu unapita karibu, umati mkubwa wa watu umekusanyika. Mashine ya kuchimba inafanya kazi, nyumba nyingi ziko jirani.

Kikundi cha watu wanashiriki katika zoezi la kusafisha eneo lenye mimea mingi ya mianzi. Mtu mmoja amevaa fulana ya rangi ya manjano yenye kung'aa, akijishugulisha na taka. Taka nyingi zimekusanyika chini ya mti, zikiunda rundo kubwa.

Nyani watatu wametulia pamoja, mmoja wao anaangalia kamera moja kwa moja, manyoya yao ya kahawia na meusi. Misitu minene ipo nyuma, wanyama hawa ni wakubwa, hii ni familia ya nyani.

Watu watatu wanajitahidi kuskuma troli lililojaa mifuko mikubwa yenye vitu vizito, likipita juu ya reli ya treni. Troli hilo limejaa kupita kiasi, likonyesha jitihadi kubwa zinazofanywa na watu hao. Reli hiyo imechakaa na na mazingira yanazungukwa na vichaka na miti.

Bomba kubwa mbili za samawati zimebeba maji safi juu ya mfereji wazi. Mabomba haya yameunganishwa kwa viungo imara na yametengenezwa na miundo ya zege. Maji ya kijani kibichi yanatiririka chini ya mabomba hayo, yakiaksi anga.

Makaazi yamejengwa kwa wingi yakifunika eneo kubwa la ardhi. Nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa mbalimbali zikiwa zimesongamana sana. Mto mchafu unapita katikati wa makazi hayo yakionyesha uchafuzi wa mazingira.

Wanaume watatu wamevalia jaketi zinazoaksi anga, zenye rangi ya kijani kibichi wakikusanya takataka. Wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye rundo kubwa la taka, wakitumia vijiti virefu. Uchafu wa kila aina umerundikana, ukiunda mlima mkubwa.

Kundi la watu wanacheza densi ya kitamaduni. Wamevaa mavazi meusi na shanga shingoni. Wanawake wanashika fimbo ndogo mkononi. Kuna viti vingi vya kijani kibichi nyuma. Ukumbi mkubwa una nafasi. Wote wanafanya harakatu zinazofanana.

Kundi la wanaume wanajitolea kusafisha mto uliojaa taka. Wamesimama ndani ya maji machafu wakivuta takataka kwa kutumia nyavu. Hii ni juhudi kubwa la kulinda mazingira na kuhakikisha afya ya jamii.

Simba jike amelala nyuma ya uzio wa chuma wenye matundu. Rangi yake ya dhahabu hafifu inafichua tabia yake ya asili. Uso wake umetulia ukitazama pembeni. Ardhi ya kahawia yenye vumbi imezunguka simba huyo ndani ya eneo hilo.

Bomba refu la maji limezama ndani ya shimo refu, likiwa limejaa maji machafu. Udongo umetumwa kando ya shimo, ukiashiria kazi ya ujenzi. Bomba hilo linaonekana likitumika kwa usafirishaji wa maji taka. Mandhari yote yanajaa udongo na uchafu yakionyesha mazingira ya ujenzi.

Kundi la mbuni linatembea kwenye nyasi ndefu. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanajitokeza nyuma. Anga ina mawingu mepesi yakionyesha hali ya hewa tulivu. Wanyama hawa wanajuhusisha na mazingira yao asili huku kukiwa na maendeleo ya mji karibu.

Watu wawili wakiwa wamevaa barakoa pengine wamepiga magoti wakipanda miti mdogo msituni. Mwanafunzi amevaa sweta nyekundu na sketi yenye miraba huku mwanaume amevaa vulana ya njano na suruali nyeusi. Nyuma yao kundi la wanafunzi wengine wanaonekana wakishiriki katika shughuli kama hio.

Katika mazingira ya jiji basi dogo la abiria almaarufu matatu lenye rangi ya kijani na njano limesimama likipakia abiria. Bango kubwa lenye orodha ya njia na maeneo limebadindikwa mbele ya basi likionyesha safari yake.

Mjini Nairobi, barabara imejaa msongamano wa magari na watu, ikionyesha shughuli za kawaida za jiji. Mabasi ya abiria na magari mengi yamesimama barabarani yakingoja kuendelea na safari zao. Maafisa wa trafiki, wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi, wanasimamia mtiririko wa magari.

Basi la abiria lililopakwa rangi mbalimbali na maandishi limeegeshwa kando ya barabara, watu kadhaa wanasimama karibu na basi hilo wengine wakiingia na wengine wakisubiri majengo yenye maduka na mabango ya matangazo yametanda nyuma ya basi.

Basi kubwa lililopakwa rangi ya chungwa na limepambwa kwa michoro mbalimbali, limesimama katikati ya ummati. Kwenye paa lake kuna taa ndogo nyingi zikiongeza mvuto wake. Watu wanasimama karibu na gari hili wengine wakionekana kupanda au kushuka.

Matatu ya rangi tofauti imesimama barabarani. Rangi zake ni njano, bluu na zambarau. Watu wanasubiri kupanda basi hili. Majengo marefu yamesimama nyuma. Namba ya njia imeandikwa mbele. Hii ni kituo cha mabasi jijini.

Basi jeupe na jekundu la embasava sacco limesimama barabarani. Likiwa tayari kusafirisha abiria. Mtu amekaa mbele ya basi akiangalia mbele kwa utulivu. Majengo marefu yamepangwa kando ya barabara yakionyesha mazingira ya jiji.

Mabasi madogo ya abiria yameegeshwa barabarani ikisubiri wateja. Bango kubwa lenye maneno Supreme Shuttle Nakuru Direct limewekwa likionyesha njia ya usafiri. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha mazingira ya jiji.

Basi la abiria limetulia barabarani, limepakwa rangi ya kijani na njano. Namba ya njia imeandikwa mbele. Kioo chake kinaakisi anga. Jina la Citi hoppa limeandikwa juu. Jengo refu lipo kando yake.

Barabara kuu inaonekana ikipita katikati ya jiji, ikiwa na magari mengi. Bango la rangi ya buluu lililoandikwa Juja Road na maelekezo mengine limesimama katikati ya barabara . Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakitumia pikipiki na baiskeli.

Majengo marefu yenye madirisha yaliyofunguka yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Bango jeupe lenye maandishi Safari matatu, Kericho, Kisumu, Kakamega limewekwa mbele ya majengo. Paa za magari kadhaa zimejaza sehemu ya chini ya eneo hilo.

Basi dogo la abiria almarufu kama matatu limeegeshwa barabarani, likiwa na tairi za ziada juu ya paa. Limepakwa rangi nyeupe, buluu na njano, likionyesha mwonekana wa kipekee. Bango la Kiria-ini, Othaya limetundikwa juu la gari, likiashiria njia yake.

Matatu ya abiria yenye rangi ya kijivu na zambarau. Imesimama barabarani, ikipakia na kushusha abiria. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya pinki yenye kung'aa ,akisimama karibu na mlango wa matatu. Majengo yenye rangi mbalimbali yanaonekana kwa nyuma.

Mtatu nyekundu iliyorembeshwa sana kwa michoro na maandishi yenye kupendeza. Imesimama kando ya barabara yenye shughuli. Abiria wawili wanakaribia kupanda huku mmoja akiwa amevalia fulana ya buluu na mwingine fulana ya kahawia. Matatu hiyo ni ishara ya utamaduni wa usafiri wa uma wenye ubunifu na wa kuvutia.

Reli ya treni imenyooka mbali. Magari mengi yamejaa barabarani . Mabasi mawili makubwa yamesimama. Watu wanasuburi katika kituo. Kuna majengo madogo karibu na barabara. Miti ya kijani imetawala eneo lote.

Barabara kuu pana ina magari kadhaa yakisafiri pande zote mbili. Safi ya miti mirefu yenye majani mabichi imepandwa kando ya barabara. Nguzo za barabarani na taa za barabarani zimimepangwa kwa umbali zikifuatana na urefu wa barabara.

Basi la abiria la City Hoppa limesimama likiwa na rangi za kijani na nyeupe. Abiria kadhaa wanasubiri kupanda au kushuka kutoka kwenye basi. Majengo marefu yako nyuma yakionyesha maendeleo ya mji. Miti ya mitende inasimama kwa urefu ikiongeza uzuri wa asili kwenye mazingira.

Matatu kubwa ya rangi ya chungwa na michoro ya kuvutia imesimama kando ya barabara ikiwa na nambari ya usajili KBZ 2 0 4. Mwanaume anasukuma troli akielekea upande ule ule nyuma ya matatu. Jengo refu la ghorofa linaongeza uzuri wa mandhari ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari yakionyesha msongamano wa trafiki, malori makubwa na magari madogo yamesimama barabarani yakisubiri kwendelea na safari, miti mirefu imepandwa kando ya barabara, ikiongeza kijani kibichi kwenye manthari.

Mwanaume amesimama katika basi la abiria lenye rangi ya bluu, lililosimama kando ya barabara. Sehemu ya nyuma ya basi hilo lina mistari mikali ya rangi nyekundu na njano. Karibu na basi kuna vibanda au maduka mengine kando ya njia.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari mbalimbali, yakiwemo mabasi na magari madogo. Msongamano wa magari umesababisha poleni ndefu kando ya njia. Majengo marefu yanajipanga kando ya barabara yakionyesha mazingira ya jini.

Barabara yenye shuguli nyingi imejaa gari mbalimbali yakiwemo mabasi, matatu na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara, wakionyesha msongamano wa waenda kwa miguu. Majengo marefu na miti ya kijani yanapamba mandhari ya jiji.

Basi la abiria limetulia kando ya barabara. Limepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Watu kadhaa wanatembea karibu yake. Jengo refu limetawala nyuma yake. Mabango ya matangazo yametundikwa ukutani. Hiki ni kituo cha mabasi.

Msongamano wa magari umeshika kasi barabarani, ukiundwa na mabasi na magari madogo. Basi kubwa la manjano lenye michoro mbalimbali limesimama katikati ya barabara. Kwa mbali majengo marefu ya ghorofa yamejengwa kando ya barabara.

Watu kadhaa wanapanda na kushuka basi la abiria lililorembeshwa kwa maandishi na michoro mbalimbali. Dirisha la basi lina ujumbe wa kiingereza, " Be still and know that I am God ." Abiria wanazungukana huku wengine wakiingia ndani na wengine wakisubiri.

Basi la super metro limetulia barabarani rangi zake ni kijivu na chungwa, majengo marefu yametawala nyuma yake miti ya kijani imepamba kando ya njia ,watu wanatembea polepole kando ya barabara.

Basi kubwa la buluu lenye nembo ya Isuzu limesimama kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea au wamesimama karibu ya basi hilo. Vibao vya matangazo vyekundu na vyeupe vimesimama wima baadhi vikiwa na namba saba.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha na milia ya manjano, limesimama barabarani. Mabango makubwa yenye majina ya miji kama Eldoret, Kitale, Nakuru na Molo yamewekwa juu. Mizigo ya magogo imebebwa juu ya paa; kuashiria usafirishaji wa bidhaa.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu na magari ikionyesha maisha ya jiji. Basi dogo la abiria limesimama katikati likipakia au kushusha abiria. Mabango ya matangazo ya biashara yamebandikwa kwenye majengo yakitangaza huduma mbalimbali.

Basi la abiria limepambwa kwa michoro mingi. Imepakwa rangi ya buluu na nyekundu. Abiria wanasuburi kando ya barabara. Majengo marefu yametawala nyuma. Watu wanatembea pole pole. Hiki ni kituo cha mabasi jijini.

Gari dogo la abiria maarufu kama matatu limesimama barabarani likiwa na rangi za buluu, nyeupe na mistari ya nyekundu na njano. Nyuma ya matatu hiyo kuna maandishi Peacemaker na nambari ya usajili. Chini yake kimeandikwa Kabuga Sacco.

Basi lililopakwa rangi ya chungwa, buluu na nyeupe limesimama, likipakia abiria. Abiria kadhaa wanapanda na kushuka wakionyesha shughuli nyingi. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakisubiri au kuzungumza. Kwa mbali jengo lenye maandishi maximum miracle centre linaoneakana.

Bomba la maji lililowekwa ukutani linaonekana wazi likiwa limefungwa kwenye bodi ya mbao. Sehemu yake ya juu ni ya shaba iliyo kongwe na ina mpini wa buluu unaotumika kufungua na kufunga maji.

Duka la rejareja limefunguliwa mbele. Lango la chuma linafuga sehemu ya kuingilia. Chupa nyingi za maji zimepangwa kwa rafu. Kuta zimepambwa kwa michoro ya matone ya maji. Sakafu ya vigae inang'aa. Huu ni uuzaji wa maji.

Mifimo miwili mikubwa ya mabomba meusi imeekwa nje kila moja ukiwa umefungwa na kamba za kijani. Mabomba haya yameviringishwa kwa umaridadi yakionyesha idadi kubwa ya nyezo hizo. Uso wa ardhi chini ya bomba unafanana na zege au changarawe.

Maji machafu yanatiririka kutoka bomba. Bomba hili limewekwa ukutani. Ukuta umetengenezwa kwa mawe makubwa. Maji yanatua kwenye dimbwi. Povu nyeupe imetanda juu. Hali hii inahitaji utunzaji.

Shimo kubwa la udongo limechimbwa ardhini ,maji machafu yametulia ndani ya bonde ,mirija ya plastiki imepangwa nje vipande vya mchanga vimetapakaa kote, eneo hili linatumika kwa shughuli mazingira haya yanaonekana kutunzwa.

Mabomba nyingi yamepangwa kwa wingi yakionyesha matumizi ya viwanda. Baadhi yamepakwa rangi ya machungwa. Mengine ni meupe yakionyesha aina tofauti za vifaa. Miishio ya mabomba inaonekana wazi, ikifafanua mashimo yao.

Lori kubwa la mizigo linaendeshwa barabarani. Limepakwa rangi ya kijani. Watu kadhaa wamepanda juu yake. Majengo marefu yamesimama kando ya barabara. Miti michache ipo karibu. Hali hii inaonyesha shughuli ya mjini.

Mabomba marefu meusi yamewekwa kwenye udongo yakisubiri kutumika. Zimepangwa kwa rundo zikiashiria usafirishaji wa maji au gesi. Nyuma yake kuna shamba la kijani kibichi vikionyesha mazingira ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa huru na umewekwa vizuri ishara ya maandalizi ya mradi mkubwa.

Udongo mweusi umetawanyika kwote, mirija ya kijani imezikwa ardhini ,mabonge makubwa ya mchanga yametapakaa. Mimea michache imeota pembeni ,eneo hili linaonekana kuchimbwa . Hali hii inahitaji kusawazishwa.

Barabara ya udongo iliyochakaa na yenye mashimo mengi inanyoosha mbele ikiwa na tope na maji machafu katika baadhi ya maeneo. Upande mmoja wa barabara kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati yakionyesha biashara ndogo ndogo. Mbali kidogo watu watatu wamesimama na pikipiki imesimama kando ya barabara.

Hifadhi kubwa ya mabomba ya PVC imepangwa kwa uangalifu. Mabomba yote yana rangi ya kijivu na yamepangwa juu ya kila moja yakitengeneza rundo refu. Kila bomba lina kipenyo sawa likionyesha usawa katika uzalishaji.

Kundi la mabomba ya chuma yaliyotumika yametupwa kwenye nyasi na yana kutu na uchafu, yakionyesha yamekuwa yakitumika kwa muda mrefu. Mabomba yametawanyika ovyo juu ya ardhi, baadhi yakiwa yamejikunja kidogo.

Lori kubwa la mizigo lipo barabarani. Watu watatu wameketi juu ya mizigo. Magunia mengi yamebebwa nyuma. Jengo la ghorofa refu lipo nyuma. Miti ya kijani imepamba kando ya njia. Huu ni usafiri wa mizigo.

Mifuko ya takataka imerundikiani kwa wingi kwenye uwazi. Miti michache imesimama katikati ya uchafu ikionyesha uharibifu wa mazingira. Majengo kadhaa ya makazi yameonekana kwa umbali yakizungukwa na machafuko.

Ardhi iliyojaa matope na maji machafu imetawanyika na taka mbalimbali. Mifupa na vipande vya plastiki vimetupwa ovyo ndani ya tope. Mabaki yamemea na uchafu mwingine unachanganyika na maji ya mvua, ukiunda mazingira machafu.

Wanaume kadhaa wako juu ya lori wakishughulikia mizigo, huku wengine wakisimama chini karibu na gari hilo. Lori hilo lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa simple direct kando yake na pamoja na namba ya simu.

Bonde la maji limewekwa kwenye ardhi likiwa limejaa maji safi. Bomba la chuma linatoa maji safi ndani ya bonde . Nyasi za kijani kibichi zimetanda kando ya bonde, zikiongeza uzuri wa asili. Hii ni chemchemi ya maji ikitoa maji safi kwa matumizi mbalimbali.